Anafanya kazi mezani akiandikia kwenye daftari huku akitumia kompyuta ndogo. Amevaa shati la denim na miwani akionyesha tabasamu na kuridhika. Karibu naye kuna kikombe cha bluu na kikokotoo.

Watu watatu wakifanya kazi kwenye kompyuta, wawili kati yao wakishiriki kwenye kompyuta mpakato moja. Mwanamke aliyeketi katikati anaoekana akichapa kwenye kompyuta huku wanaume wawili wakimsaidia na kumwongoza.

Mwanamke mwenye nywele zilizojisokota anatazama kompyuta ndogo kwa umakini mkubwa, akiwa ameshika kindevu chake. Amevalia sweta nyekundu akionyesha mazingira ya ofisi au kazi.

Faili hili la jaladi la ripoti ya 2020 Global Education Meeting jalada lina picha ya watoto wanne wakiwa wamevalia barakoa na wanatumia kompyuta mkononi hali hii inashiria umuhimu wa elimu ya kidigitali hasaa baada ya janga la Covid-19.

Kijana mwenye nywele nyeusi na suti ya denim ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anaandika katika daftari huku akitazama skrini ya kompyuta. Mwanamke mwingine anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akionekana kufundisha au kutoa mada.

Vifaa mbalimbali vya kielektroniki vinavyotumika kwa mawasiliano ya video. Kuna skrini tatu, kompyuta mbili za mezani na kompyuta mpakato moja. Skrini inaonyesha sehemu za video na washiriki tofauti.

Tarakilishi iliyowashwa skrini inayoonyesha kozi ya mtandaoni ikiwa na mwalimu anayetoa mhadhara. Mwalimu ana miwani na anafundisha kwa shauku, akionyesha kitu kwa kidole chake.

Wasichana watatu wadogo wakiwa wamevalia sare za shule, wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mmoja wao anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini huku wengine wawili wakitazama kwa makini.

Dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha uku mwanafuzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta yake ndogo akisikiliza. Kamera ya wavuti imeekwa karibu na skrini kuu.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana akifanya kazi au akiwasilisha. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha wasilisho lenye nembo za taasisi na picha za majengo.

Mkono unagusa skrini ya kidijitali iliyojaa ikoni zinazohusiana na kujifunza na teknolojia. Katikati kuna ikoni kubwa yenye umbo la kichwa na gia ndani yake ikionyesha dhana za akili na kujifunza.

Wafanyakazi wanne wamekusanyika karibu na dawati, wakishirikiana kwenye miradi. Kompyuta ndogo mbili ziko wazi mezani zikiashiria matumizi ya teknolojia.

Mwanamume anafanya kazi kama mhudumu wa kahawa, anampa kinywaji mwanamke aliyeketi kwenye kaunta. Mwanamke huyu amejikita kwenye kompyuta yake mpakato akionekana akifanya kazi au kusoma huku akiwa amevalia nguo zenye maua.

Ofisi yenye watu watatu wameketi karibu na meza. Kompyuta ndogo mbili zimewekwa mezani na mmoja wa wanaume anatabasamu. Kando ya meza kuna maboksi makubwa yenye maandishi Google Digital Skills for Africa .

Mwanamke akiwa amevalia nguo za buluu na stethoscope shingoni, ameketi mezani akifanya kazi anaonekana akitumia kompyuta mpakato akishika simu ya mkononi na ana kalamu mkononi tayari kuandika.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Skrini ya kompyuta inaonyesha nyuso za watu wengi.

Mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni. Akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato mbele yake ikionyesha mwalimu. Mwalimu anaonekana anafundisha kwenye ubao mweusi akiwa amevalia nguo za bluu.

Mwalimu wa kike anatabasamu akitumia kompyuta ndogo huku akizungukwa na kundi la wanafunzi wenye furaha. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule zikionyesha umoja. Mmoja wa wanafunzi anaonekana akishika mkono wa mwalimu.

Mikono ya mtu ikifanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari. Mkono mmoja unagusa kompyuta huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia kalamu ya bluu ukishughulikia daftari.

Watu watatu wameketi kwenye meza ndefu wakiangalia skrini kubwa iliyobandikwa ukutani. Skrini inaonyesha mkutano wa video na washiriki wanne. Kompyuta ndogo pia imewekwa mezani.

Mikono ya mtu inashikilia kompyuta kibao yenye skrini ya buluu. Juu ya skrini, neno e learning limeandikwa, chini yake kuna icon tatu zinazowakilisha masomo, vitabu na video. Kitufe, cha rangi ya chungwa kinaonekana katikati ya skrini.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na kidude cha kuchorea chenye skrini mguso akiwa amezungukwa na taswira za data na grafu zinazoelea. Neno ya AI inaonekana katikati ya data hizo ikipendekeza matumizi ya akili bandia.

Kitabu chenye muundo wa kidijitali kilichotengenezwa kwa mistari na nukta zinazong'aa. Kinaonekana kikiwa wazi. Kinatoa mwanga wa rangi ya zambarau na bluu. Kikionyesha dhana ya maarifa na teknolojia

Mwanamke mmoja mwenye miwani na nywele zilizonyooka anakaa mbele ya kompyuta ndogo akiandika kwenye daftari huku akitabasamu. Inaonekana kama anafanya kazi au anajifunza kutoka nyumbani.

Mtoto wa kiume amekaa mbele ya kompyuta ndogo, akionekana makini. Anaweka mikono mbele yake karibu na daftari na kifutio, akionyesha anashughulisha na somo au kazi. Mmea mdogo karibu na kompyuta unaongeza mazingira ya utulivu.

Kompyuta ndogo imewashwa mbele ya kitabu kikubwa cha buluu. Vyote vikionyesha alama za masomo na elimu. Kuna duara ndogo zenye alama mbalimbali za masomo zilizotawanyika, zikiwakilisha ujifunzaji shirikishi.

Mwanafunzi anatazama somo mtandaoni kwenye kompyuta ndogo, mwalimu anaonekana akifundisha masomo ya hisabati kwenye ubao mweusi wa kidijitali. Kando ya kompyuta, kuna kikombe chenye rangi ya waridi. Wanafunzi wanajifunza wakiwa nyumbani kupitia teknolojia.

Mtu anatumia kompyuta ndogo, na skrini yake inaonyesha picha ya mwanaume anayetabasamu. Mwanaume huyu ana ndevu na amevaa shati la rangi ya buluu. Nyuma yake, kuna ubao mweupe na rafu za vitabu. Inaonekana kama anafanya wasilisho au mkutano wa mtandaoni.

Mwanamume na mwanamke wameketi mbele ya kompyuta ndogo na skrini ya ziada wakionekana kujihusisha na kazi ya kompyuta. Mwanamke anaelekeza kitu kwenye skrini akionyesha ushirikiano. Wanaonekana wako ofisini au mahali pa kazi na watu wengine pia wanafanya kazi kwa nyuma.

Mwanafunzi anayevaa miwani na shati la blue anatabasamu huku akitumia kompyuta ndogo. Nyuma yake mwanafunzi mwingine wa kike mwenye nywele nyekundu anaonekana akitabasamu pia akiwa ameketi karibu na kompyuta ndogo. Alama ya kofia ya kuhitimu inaelea katikati ya picha ikionyesha dhana ya elimu ama masomo.

Mwanamke anatoa mada mbele ya ubao mweupe wenye orodha. Kompyuta mpakato ina vitabu vingi vinavyotoka kwenye skrini yake, ikiashiria kujifunza mtandaoni. Vifaa vingine vya kujifunza kama vitabu na kalamu vimetawanyika mezani.

Monita mbili za compyuta zinaonyeshwa kila mmoja ikiwa na ishara tofauti. Monita moja ina kofia ya kuhitimu na globu ikionyesha elimu mtandaoni. Nyingine ina kitabu wazi ikipendekeza kusoma au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Hizi zote zinaashiria dhana ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akijirekebisha tai yake, anaonekana yuko ndani ya ofisi au chumba cha kikazi chenye kompyuta na vifaa vingine vya mezani. Dirisha lenye mapazia linaoenkana nyuma yake.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa anajifunza. Akiwa ameshika pensili na kuandika. Kompyuta kibao iko mbele yake ikionyesha picha ya mwanamke labda mwalimu. Anajifunza akiwa mezani akionyesha mazingira ya nyumbani au darasa la mtandaoni. Hali hii inaonyesha masomo ya mbali.

Chumba kikubwa kimejaa wanafunzi walioketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule baadhi wakiwa na koti za kijani na wengine wakiwa na koti za kijivu au nyeusi. Mbele ya ukumbi mwanamke mmoja amesimama akiongea.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amejipanga kurusha mpira akiwa ameshika mpira kwa mikono miwili. Amevalia jezi ya njano na kaptura fupi ya bluu na njano, viatu vya michezo vyeusi na vyeupe vimevaliwa miguuni mwake.

Uwanja mkubwa una viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu ndefu. Jukwa liko mbele ya viti likionyesha mahali pa maonyesho au mikutano. Taarifa ya kuonyesha eneo la udhibiti wa sauti na mwanga imeonekana katikati ya uwanja.

Kabisa lina viti vingi vya rangi ya buluu vilivyopangwa kwa safu. Msalaba umewekwa katikati ya ukuta wa mbele ukionyesha mahali patakatifu. Mimea ya kijani imepandwa pande zote za msalaba.

Chumba cha bweni kina vitanda vinne vilivyopangwa vizuri. Madirisha makubwa yana pazia la buluu na la kijani yakiruhusu mwanga kuingia. Dawati na viti viwili vimepangwa katikati ya chumba.

Mazoezi ya viungo yamejisatiti yakiwa na watu kadhaa wakifanya mazoezi. Wanaume wamekusanyika katika eneo lenye zulia jekundu wakitumia vifaa mbalimbali. Baadhi yao wananyanyua vyuma huku wengine wakiwa wameketi kwenye benji za mazoezi.

Viti vingi vya mbao na chuma zimepangwa kwa safu, vikionyesha ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa. Kila kiti kina meza ndogo iliyoambatanishwa, ikitoa nafasi kwa wanafunzi au wakishiriki kuandika.

Chumba cha kulala chenye muundo rahisi kimeonyeshwa kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka la kijani. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia kikionyesha kinga dhidi ya mbu. Kabati la mbao lenye kioo linaonekana upande wa kulia.

Safu ndefu za viti zimepangwa kwa ajili ya watu kukaa. Watu wengi wameketi kwenye viti wakionekana wakinukuu au wakisubiri. Chumba ni kikubwa na kina madirisha mengi. Hii inaweza kuwa chumba cha mtihani.

Chumba cha kulala kina kitanda chenye shuka ya rangi ya buluu na miraba. Ukuta wa chumba umepakwa rangi mbili tofauti. Sehemu ya juu ni nyeupe na sehemu ya chini ni rangi ya peach . Mlango wa rangi ya buluu umewekwa kwenye ukuta wa mbali.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi lenye kuta nyeupe na nguzo za mviringo. Lango la jengo linaonekana wazi likifuchua mambo ya ndani ya jengo. Bustani ndogo iliyopandwa vizuri yenye mimea ya kijani kibichi imelizunguka jengo.

Chumba cha kulala chenye muundo rahisi kime onyeshwa kikiwa na kitanda kimoja kilicho funikwa na shuka la kijani. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilicho ninginia kikionyesha kinga dhidi ya mbu. Kabati la mbao lenye kioo linaonekana upande wa kulia likiongeza nafasi ya kuhifadhi nguo. Msalaba ume ninginia ukutani.

Waogeleaji kadhaa wanaruka ndani ya bwawa la kuogolea wakiashiria kuanza kwa shindano. Njia za kuogolea zimewekwa wazi kwa kamba za njano na nyekundu, zikiongoza washiriki.

Chumba cha darasa kikiwa tupu. Kikiwa na meza ndefu na viti vilivyo pangwa kwa safu. Mapazia mekundu yananing'inia kwenye madirisha mengi yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Lango kuu la jengo likiwa na barabara iliyojengwa vizuri na bustani zinazovutia pande zote mbili. Jengo lenyewe lina muundo wa jadi, likiwa na paa la vigae na kuta za rangi nyepesi. Nguzo ndefu iliyo na ishara na bendera inaonekana upande wa kulia wa lango.

Ukumbi wa mazoezi ukiwa na mashine kadhaa za kukimbilia zilizopangwa vizuri. Madirisha marefu na membamba yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Chumba cha kulala kimepambwa kwa rangi ya kijani kibichi kwenye kuta. Kitanda kikubwa kimewekwa katikati ya chumba kikiwa na shuka ya rangi ya kahawia na miraba miraba. Upande wa kulia kuna meza ndogo ya pembeni.

Jumba refu lililo wazi linaonekana likiwa na nguzo nyingi zilizo simama pande zote mbili. Sakafu imetandikwa vigae vyeupe vilivyo na mistari mieusi zikiongeza mwonekano wa kisasa.

Chumba cha darasa kina madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Ubao mweusi umewekwa mbele ya darasa na ramani ya dunia imebandikwa ukutani. Kabati la mbao limeonekana upande wa kushoto.

Maabara kubwa na safi yakiwa na meza ndefu za kazi zilizofunikwa kwa mbao. Kuna sinki nyingi bomba za maji kwenye kila meza zikiashiria matumizi ya maji kwa majaribio. Makabati ya chuma yenye rangi ya kijivu yamepangwa chini ya meza.

Jumba kubwa la darasa limejaa viti na meza za wanafunzi zikipangwa kwa mapango mzuri. Madirisha makubwa yanatoa mwanga mwingi wa asili ikionyesha mazingira safi na yenye mwanga. Kuta ni nyeupe na safi.

Chumba kidogo kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi na mbao. Juu ya kila kitanda kuna godoro na mto mweupe wenye maua ya waridi. Karibu na kitanda cha chini kuna meza ndogo ya kahawia na kiti cheusi.

Vifaa vingi vya maabara ya kemia kama vile bika na mirija ya kupimia, vimepangwa kwenye meza nyeupe. Nyuma yake kuna meza nyingine ya mbao na ukuta wa uluu, ikionyesha mazingira ya kufanya majaribio.

Waogeleaji wamejipanga kwenye ukingo wa bwawa wakiwa tayari kuruka na kuanza mbio. Wamevaa kofia za kuogelea na nguo za kuogelea wakionyesha utayari wa mashindano. Nyuma yao kuna watazamaji wakisubiri kwa hamu kuanza kwa mashindano.

Hii ni chumba kubwa chenye meza ndefu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kuna viti vyeupe na vya zambarau vimewekwa juu ya meza. Hizo ubao mweupe unaosimama unaonekana upande wa kushoto wa chumba. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vyekundu ndani ya ukumbi mkubwa. Baadhi yao wamevaa sare za kijani kibichi, na wengine wamevaa mashati meupe. Mbele kidogo, mwanamke mmoja amesimama amevaa nguo nyekundu na nyeusi.

Chumba kinaonekana kuwa na vitanda vingi vya chuma vilivyopangwa. Baadhi ya vitanda vina magodoro na shuka, huku vingine vikiwa vitupu. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu na kuta zina rangi iliyokolea.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyotandikwa na neti za kulalia. Meza na viti vimepangwa karibu na dirisha lenye pazia. Mlango unafunguliwa kuelekea choo chenye choo na beseni . Mazingira yanaashiria chumba cha hoteli au malazi.

Hii ni maktaba iliyojaa rafu za vitabu zikipangwa kwa utaratibu. Mtu mmoja ameketi kwenye meza akisoma au akifanya kazi kwenye kompyuta. Mwanga unapatikana kutoka madirishani makubwa yaliyo juu pamoja na taa za ndani.

Kikundi cha wanafunzi kumi wamesimama kwenye kilele cha mlima Longonot wakiwa na bango la kuashiria kilele hicho. Wamevalia nguo za kawaida na wengine wamebeba mifuko. Mandhari ya bonde la ufa inaonekana kwa mbali.

Kijana mmoja amesimama karibu na rafu zilizojaa vitabu akionekana akichagua kitabu. Amebeba begi mgongoni na ameshika vitabu vingine mkononi akionyesha kuwa yuko maktaba au duka la vitabu. Anaonekana akitafuta kitu hususi akizingatia machaguo yaliyopo.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati yao katika chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae. Wanaonekana wakiwa shuleni au kwenye mtihani wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Chumba kina kuta za rangi za machungwa na madirisha marefu, ikionyesha mazingira ya kujifunza yaliyopangika.

Watoto watau wadogo wako karibu na meza wakionekana kushiriki katika mchezo wa kujifunza. Mmoja wao aliyevalia miwani meupe na shati la bluu anaonekana akionyesha kitu kwenye ubao wa mchezo. Wengine wawili wanamwangalia kwa makini mmoja akiwa na miwani ya machungwa na mwingine miwani ya bluu.

Msichana mchanga anatabasamu na kupunga mkono kuelekea kompyuta ndogo, akionyesha anaweza kua kwenye simu ya video au mkutano mtandaoni. Amevaa sweta nyekundu na anaonekana ametulia, labda akiwa amelala chini au ameelekea kwenye meza.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu, wakijishughulisha na kazi ya shule. Ramani kubwa ya ulimwengu imwekwa kwenye ukuta nyuma yao, ikionyesha mazingira ya darasa. Mvulana mmoja ameketi kwneye kkiti cha magurudumu.

Mwalimu anamsaidia msichana mdogo katika zoezi la kuandika, akionyesha kwa kidole chake. Msichana huyo mwenye nywele za kahawia zilizofungwa anashikilia kalamu na kuandika kwa umakini kwenye karatasi nyeupe.

Mwanaume ameketi kwenye bench la bustani. Akitumia simu yake ya mkononi. Ana miwani ya jua, fulana nyeupe na koti isiyo na mikono. Mkono wake mmoja unashikilia simu akiongea ndani yake au akirekodi sauti.

Kijana mchanga mwenye tabasamu la kupendeza ameketi kwenye kiti cha magurudumu chekundu. Amevaa T-shirt nyekundu na suruali ya jeans ya bluu akionyesha furaha na kujiamini. Nyuma yake kuna maktaba ikiwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Wanafunzi kadhaa wa shule ya msingi wamekaa kwenye madawati ya mbao darasani. Baadhi yao wanazingatia somo huku mwalimu akismama mbele ya darasa akifundisha. Mwanafunzi mmoja upande wa kulia anaonekana akitazama juu.

Shule ya msingi ikiwa na wanafunzi wa kike wakijishughulisha na masomo yao. Msichana mmoja mbele ameshikilia kalamu domoni akionyesha fikra za kina au kutafakari. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiandika.

Mikono miwili ya rangi ya buluu iliyokolea imeonyeshwa ikiwa imeelekezwa juu na vidole vikiwa vimetawanyika. Nyuma ya mikono kuna muundo wa nukta za buluu zisizokolea zilizopangwa kwa mtindo wa braille .

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa kwenye meza wakisoma kitabu. Mwanamke ana nywele ndefu za dhahabu na anaonekana akimsaidia msichana kusoma. Msichana ana kitambaa cha nywele cha waridi.

Wawili wanacheza kwenye sakafu iliyo na zulia la bluu, moja amelala chali, amevaa suruali nyeusi na shati lenye milia na anampira miwili ya miguu ya bandia iliyo na viatu. Mtoto mwingine ameketi karibu naye.

Amevalia shati jeupe la shule, anaonekana akitabasamu kwa furaha. Ameketi kwenye meza ya mbao na mikono yake imewekwa juu ya kitabu cha Braille . Macho yake yanaonekana kuwa meupe, ikionyesha labda ana ulemavu wa macho.

Mwanamke anatabasamu usoni akisimama nyuma ya mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mvulana huyo ameshika kinanda kidogo cha ukelele na anatabasamu pia.

Masikio ya mtoto yapo karibu na kifaa cha kusaidia kusikia kimevaliwa. Nyuma ya mtoto, kuna mtu mzima labda mwalimu ambaye anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati.

Watoto wanne wenye furaha wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu, wakiwa wametabasamu. Wote wamevaa fulana nyeupe zilizopakwa rangi nyingi za kupendeza. Mikono yao imepakwa rangi tofauti.

Watoto wenye ulemavu wa viungo wanaofurahia mchezo wa mpira wa kikapu kwa kutumia viti maalumu. Mtoto mmoja anatabasamu kubwa usoni mwake, akiangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Kundi la watoto wanne, wenye furaha, linaonekana likiwa ndani ya bwawa la kuogelea likifanya mazoezi na mkufunzi wao. Kila mtoto ana ubao wa buluu wa kuogelea.

Mwalimu wa kike anafundisha darasa la wanafunzi akitumia ishara za mikono kuwasiliana. Amevalia rinda lenye rangi ya machungwa na skafu nyeupe , akisimama mbele ya wanafunzi wake.

Mikono ya mtoto inacheza na vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Vyombo hivi vinaonekana kuwa na vifuniko vilivyoinuliwa na vinaweza kuwa na kitu ndani kama vile udongo wa kuchezea au rangi.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza ya mbao wakitazama kompyuta kibao. Mtoto ameketi mbele akiegemea kifaa hicho kwa umakini huku mwanamke akimwangalia kwa tabasamu.

Mwanamume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika simu na kitabu. Amevalia shati la polo la kijivu na suruali ya bluu huku miwani mieusi ikimfanya aonekane msomi.

Mikono ya watu wawili inaonekana ikishiriki katika mchezo wa kuunganisha pete za mbao zenye rangi tofauti kwenye mti. Mkono mmoja unaonekana kuwa na mtu mzima ukimsaidia mtoto kuweka pete ya rangi ya machungwa juu ya nyingine.

Mwanamke mwenye urefu kidogo anaandika kwenye daftari. Amevalia fulana nyeupe na ana nywele ndefu zenye rangi ya dhahabu. Kompyuta mpakato ipo mbele yake na dirisha inaonekana nyuma yake. Anaonekana kujishughulisha na kazi yake.

Watoto watatu wanaonekana wakitabasamu kwa furaha, wamekaa karibu. Mmoja mwenye dalili za Down's Syndrome, anashikilia kifaa chenye vibodi vya rangi na anacheka waziwazi .Watoto wengine wawili, mmoja mweusi na mwingine mwenye asili ya kihindi wanatabasamu pia, wakionyesha urafiki na furaha.

Mvulana aliye katika kiti cha magurudumu anapiga guitar ndogo huku akitabasamu. Mwanamke anayemkaribia anamshika kwa upendo na kutabasamu pia. Msichana mwengine yuko mezani akiendelea kucheza na vipande vya plastiki vya kujenga. Mandhari ya nje inaonyesha mazingira ya kijani kibichi kupitia madirishani.

Katika mazingira ya ndani watu watatu wanaonekana wakifurahia. Mwanaume mwenye vipazasauti maskioni anaonekana akionyesha kitu kwa kidole chake. Mwanamke aliyeketi karibu naye anatabasamu na mwanaume mwingine mwenye miwani anamchungulia kutoka nyuma yao.

Msichana anatabasamu akiongea kwa kutumia lugha ya ishara, anaonekana yupo kwenye maktaba au chumba chenye maktaba cha vitabu. Kompyuta mpakato ipo mbele yake, labda akifanya mawasiliano mtandaoni.

Darasa linaonekana likiwa limejaa wanafunzi na mwalimu wao. Wanafunzi wanatumia hadubini na mimea mbali mbali kwa ajili ya masomo yao ya sayansi. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja akimwelekeza jinsi ya kutumia hadubini. Mazingira yanaashiria kuwa ni somo la sayansi au bayolojia.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza nyekundu akijishughulisha na kuchora au kupaka rangi kwenye karatasi. Amevaa kipaza sauti cheupe kichwani na shati lenye miraba ya buluu na kijani. Nyuma yake, watoto wengine wanaonekana wameketi kwenye meza nyingine wakijifunza au kucheza.

Msichana mdogo na mwanamke wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Msichana anatabasamu usoni mwake akionyesha anaelewa au anajifunza. Wote wawili wamekaa kwenye sofa wakionyesha mazingira ya nyumbani au rafiki. Hali hii inaonyesha mazungumzo au mafunzo ya lugha ya ishara.